Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi. Mavazi haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Yamewekwa kwenye pakiti.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za kifahari na bei ghali. Zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi. Nguo hizi ni za aina tofautitofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi kuchagua wanaponunua.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi. Bidhaa hizi haswa ni za kiume, na ni za aina tofauti tofauti. Zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa haswa nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa na njia iliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuazji wa bidhaa za kimavazi. Mavazi haya in ya aina tofautitofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Duka hili linajihusisha na bidhaa za kimavazi. Kuna nguo na viatu. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio. Pia viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa haswa nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua ili kununua.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi na za kimapambo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa na bei ghali na ya kifahari. Zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Duka hili ni safi sana.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti, na zimepangwa kwa njia iliyo na mpangilio.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimavazi. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio. Bei zao zimeonyeshwa.

Hili ni duka ambalo linajihususha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za kike na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na bidhaa haswa za kimavazi. Mavazi haya ni ya aina tofauti tofauti haswa za kike na zimepangwa kwa njia uliyo na mpangilio.

Hili ni duka la nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa katika vipande mbalimbali ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua. Nguo hizi zimepangwa kwa njia uliyo na mpangilio.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa bei ghali.

Duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua.

Hili ni duka. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti aswa za mavazi zilizopangwa kwa njia uliona mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa bei ghali.

Hili ni duka linalojihusisha na bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa bei ghali. Vibeti hivi vinavutia sana.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa mavazi. Mavazi haya ni ya aina tofauti tofauti, na yamepangwa katika vipande mbali mbali, ili kuwawezesha wanunuzi kua na kazi rahisi wanaponunua.

Hili ni duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za mavazi. Mavazi haya ni ya aina tofauti tofauti na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio, na unaopendeza ili kuwavutia wanunuzi.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa mapambo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti, na zinapendeza sana. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio unao vutia.

Hili ni duka la nguo, nguo hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unapendeza. Nguo hizi zimepangwa katika vipande mbalimbali ili kuwawezasha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua nguo wanazozitaka.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa mavazi. Mavazi haya ni ya aina tofauti tofauti na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka la nguo. Nguo hizi ni za aina tofautitofauti na zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka linalojihusisha na bidhaa za mavazi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua ili kununua.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti, na zinaonekana kua bei ghali.

Hili ni duka la nguo. Duka hili lina nguo za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza. Nguo hizi zimepangwa katika vipande mbalimbali ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi wanapochagua na kununua.

Hili ni duka, duka hili lina bidhaa mingi sana, za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi haswa ni nguo, na viatu. Zimepangwa kwa njia, ulio na mpangilio, na unao pendeza.

Hili ni duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za mavazi. Mavazi haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unao pendeza.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa mavazi ya kike. Mavazi haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio na yanavutia sana.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa mavazi. Mavazi haya ni ya aina tofauti tofauti na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka la nguo lililo na mpangilio unaopendeza. Nguo hizi zimepangwa katika vipande tofauti tofauti. Ingawa ni duka la nguo, pia lina bidhaa zingine tofauti tofauti ili kuwavutia wanunuzi.

Duka hili la manguo ina mpangilio mzuri sana. Ina vipande tofauti tofauti ili kuwezesha wanabiashara kuwa na kazi rahisi wanapochagua bidhaa zao.

Hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za watoto. Bidhaa hizi ni vya aina tofauti. Kwa mfano, hiki ni kiti kinachomwezesha mtoto kukaa anapokula, na hata kuzuia kuangukaanguka.

Hili ni duka la nguo. Duka hili la nguo lina mpangilio unaopendeza. Nguo hizi zimepangwa katika vipande tofauti tofauti, ili kuwezesha wanunuzi kua na kazi rahisi wanapochagua nguo wanazozitaka.

Hili ni soko la magari. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuwa ya kifahari na kuwa bei ghali. Magari haya yamepangwa kwa njia uliyo na mpangilio.

Hili ni soko la magari. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuwa ya kifahari na kuwa bei ghali. Magari haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni soko la magari na magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari na ya bei ghali. Magari haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio. ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi wanapochagua ili kununua. Mazingira ya duka hili yanapendeza.

Hili ni soko la magari, na magari haya ni ya kifahari na yanaonekana kuwa bei ghali. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti, na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni soko la magari, na magari haya ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi kuchagua wanaponunua.

Hili ni soko la magari, na magari haya ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya yamepangwa kwa njia uliyo na mpangilio. Mazingira ya soko hili yanapendeza sana.

Hili ni soko la magari. Magari haya ni ya aina tofautitofauti na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio. Magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari na bei gali.

Hili ni soko la magari na magari haya ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa yanapelekwa kuuzwa au yamenunuliwa yanapelekwa kwa wenyewe.

Hili ni soko la magari na magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari na bei ghali. Magari haya yamepangwa kwa njia ulio na mpangillio ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua.

Hili ni soko la magari. Magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari na bei ghali. Magari haya yamepangwa kwa njia uliyo na mpangilio ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanaponunua.

Hili ni soko la maagri. Magari haya ni ya aina tofautitofauti na yanaonekana kuwa bei ghali na ya kifahari. Magari yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni soko la magari, watu hawa wawili wanaonekana kuwa wameweza kununua gari. Mfanyikazi anayewahudumia anawapa ufunguo wa gari lao.

Hii ni soko ya magari. Magari haya yanaonekana kuwa bei ghali. Katika soko hii, kuna wafanyakazi wawili walio mbele ya ofisi ili kuwahudumia wanunuzi.

Hili ni soko la magari. Magari haya yanaonekana kuwa bei ghali na ya kifahari. Magari haya yamepangwa kwa njia uliyo na mpangilio. Magari haya ni ya kuuzwa.

Hili ni soko la magari. Watu hawa wawili wanaonekana kuwa wameweza kununua gari lao na mhudumu aliyewahudumia anawapa ufunguo wa gari lao.

Hii ni soko ya magari. Inaonekana kuwa mnunuzi ameweza kununua gari. Mfanyikazi aliyemhudumia anampa ufunguo wa gari lake.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa na afya bora na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua ili kununua.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa kutumia mikono. Bidhaa hizi haswa ni za kimapambo, na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepengwa kwa njia iliyo na mpangilio ili kuwapa wanunuzi kazi rahisia wakati wanapochagua ili kununua.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo za mitumba. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa ili watu wajichagulie wenyewe.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo. Bidhaa hizi ni za kutengenezwa kutumia mikono na ni za aina tofauti tofauti.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo. Nguo hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Nguo hizi zimeonyeshwa bei zao.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni soko ambalo lina vipande tofauti tofauti. Soko hili linajihusisha na uuzaji wa matunda. Matunda haya yanaonekana kuwa na afya bora na yamepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono. Bidhaa hizi haswa ni viatu vya kike. Viatu hivi vinapendeza na vimepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni soko ambalo limegawanishwa katika vipande mbalimbali. Soko hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni soko linalojihusisha, na uuzaji wa bidhaa zinazotengenezwa kutumia mikono. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti, na zinavutia sana.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti. Soko hili limegawanyishwa katika vipande mbalimbali.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani haswaa za upishi, bidhaa hizi ni za aina tofautitofauti na zinapendeza kwani yanaonekana kuwa yenye afya bora.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa matunda. Matunda haya ni ya aina tofautitofauti na yanavutia kwani yanaonekana kuwa yenye afya bora.

Soko hili linajihusishwa na uuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa kutumia mikono. Bidhaa hizi haswa ni za kimapambo na zimepangwa kwa njia iliyo na mpangilio.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kimapambo na picha. Soko hili lina bidhaa za aina tofautitofauti zilizipangwa ili kuwavutia wanunuzi.

Hili ni soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti. Mazingira ya soko hili hayapendezi.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio, ili kuwawezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi kuchagua wanaponunua.

Hii ni soko. Soko hii ina bidhaa mingi sana. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwa njia unaopendeza. Bidhaa hizi zimepangwa katika vipande mbalimbali ili kuwezesha wanunuzi wawe na kazi rahisi.

Hili ni soko, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa haswa za shambani, Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti, na yanavutia sana.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti, zilizotengenezwa kwa mikono. Bidhaa hizi zina pendeza.

Hii ni soko. Soko hii ina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia uliyo na mpangilio na unaopendeza, ili kuwavutia wanunuzi.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa, kwa mikono. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti, na zimepangwa kwa njia unao vutia.

Hapa ni sokoni. Wanabiashara wanapakua mizigo zao zilizotoka shambani kutoka ndani ya malori haya ili waweze kuziuza.

Hili ni soko lililo kando ya barabara. Soko hili linajihusisha na uuzaji wa maua . Maua haya yanapendeza na yanavutia.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa viatu. Viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti na bei yao imeonyeshwa hapa.

Hii ni soko, soko hii ina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi, ni haswa za upishi, ambazo zimewekwa, kando kando ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi wanapochagua.

Hii ni soko iliyo na bidhaa hasa za urembo zilizo za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia unao pendeza ili kuwavutia wanunuzi.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa mboga wa aina tofauti tofauti. Mboga hii haswa ni ya kienyeji.

Hili ni soko. Soko hili, lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi haswa ni za shambani. Zimepangwa kwa njia iliyo na mpangilio ili kuwezesha wanunuzi kuwa na kazi rahisi wanapochagua ili kununua.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa maua. Maua haya ni ya aina tofauti tofauti na pia yanapendeza.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji haswa wa bidhaa za shambani. Bidhaaa hizi ni za aina tofauti tofauti na zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio.

Hii ni soko ya viatu. Viatu hivi vimepangwa kwenye rafu na vingine kwenye sakafu kwa njia ulio na mpangilio na unao pendeza ili kuwavutia wanunuzi.

Hii ni soko; soko hii ina bidhaa ambazo ni za aina tofauti, tofauti. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa hasa za mapambo. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza ili kuwavutia wanunuzi.

Hili ni soko ambalo linawawezesha wanabiashara kuhusiana katika mambo mbalimbali na wanunuzi kupata bidhaa wanazozitafuta. Soko hili lina bidhaa mingi za aina tofauti tofauti.

Hili ni soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizi zina mpangilio unaopendeza na bidhaa hizi ni vya aina mbalimbali. Bidhaa hizi zinakaa kuwa na afya bora.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika na jumba hili linaonekana kuwa la kifahari limegawinyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi. Bei ya kukodisha jumba hili limeonyeshwa.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaweza kuwa la kukodi au la kununuliwa. Mazingira ya jumba hili ni ya kuvutia, yakiwa na ulinganifu na miti inayopamba eneo hilo

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaonekana kuwa la kifahari. Jumba hili limegawanishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi na mazingira yake yanapendeza.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaweza kuwa ya kukodi au kununuliwa. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba na mazingira ya jumba hili yanavutia.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili ni la kifahari. Linaweza kuwa ya kukodi au ya kununuliwa. Limegawanyishwa katika vijijumba. Mazingira ya jumba hili yanapendeza.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanishwa ili viwe vya kukodi au kununuliwa. Mazingira ya jengo hili yanapendeza kwani yanaonekana kuwa safi.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yanaonekana kuwa ya kifahari. Yamegawanyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi au kununuliwa.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi. Jumba ili linaonekana kuwa la kifahari na mazingira yake ni safi.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yanaweza kuwa ya kukodi au ya kununuliwa. Yamegawanyishwa katika vijijumba na mazingira yao yamejaa miti.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika na linaonekana kuwa katika ujenzi. Jumba hili linaonekana kuwa la kifahari na limegawanishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaonekana kuwa la kifahari na kuwa na kodi ya juu sana. Jumba hili limegawanishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodisha.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika, na majumba haya yanaweza kuwa ya kukodi au kununuliwa. Majumba haya ni ya kifahari na yanaonekana kuwa bei ghali. Mazingira ya majumba haya yanavutia.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaweza kuwa ya kukodi au kununuliwa. Jumba hili linaonekana kuwa ya kifahari na kuwa na kodi ya juu. Mazingira yake yanapendeza.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yanaonekana kuwa ya kifahari na yanaweza kuwa ya kukodi au kununuliwa. Majumba haya yamegawanishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi. Mazingira ya majumba haya yanapendeza.

Hili ni jumba la mali isiyohamika na linaonekana kuwa la kifahari sana. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba ili viwe cha kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi. Jumba hili linaonekana kuwa la kifahari na kuwa na kodi ya juu.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaonekana kuwa la kifahari na limegawanishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanishwa katika vijinyumba ili viwe vya kukodi. Jumba hili ni la kifahari na linaonekana kuwa na kodi ya juu sana.

Hili ni jumba la Mali isiyo hamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijinyumba ili viwe vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi. Jumba hili ni la kifahari.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaonekana kuwa kuwa la kifahari na bei ghali. Mazingira ya jumba hili yanapendeza na kuvutia.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili linaweza kukodishwa au kununuliwa. Jumba hili pia lina mazingira yanayopendeza. Kuna kokoto na fensi iliyo ya matawi.

Hili ni jumba la mali isiyo hamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijinyumba ili viwe vya kukodi.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika, majumba haya yanakaa kuwa ya kifahari na bei ghali yanaweza kununuliwa au kuwa ya kukodi.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya ni ya kifahari. Yanaweza kukodishwa au kununuliwa. Kuna jumba linalojengwa.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yamegawanishwa katika vijijumba ,ili viwe vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijinyumba ili ziwe za kukodi. Jumba hili limezingirwa na miti mingi.

Haya ni majumba ya mali isiyo hamishika majumba haya yamegawanyishwa katika vijinyumba ili viweze kuwa vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili, lina mazingira yanayopendeza. Jumba hili linakaa kuwa bei ghali na ya kifahari.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yamegawanyishwa katika vijijumba, ili viwe vya kukodi. Mazingira ya majumba haya yanapendeza.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili ni la kifahari na linaonekana kuwa bei ghali. Mazingira ya jumba hili yanapendeza na ni ya kuvutia.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijijumba ili viwe vya kukodi.

Hili ni jumba la mali isiyohamishika. Jumba hili limegawanyishwa katika vijinyumba ili ziwe za kukodi. Jumba hili limezingirwa na miti na fensi iliyo ya mabati.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yanaweza kuwa ya kununuliwa au ya kukodi. Mazingira ya majumba haya yanaonekana kuwa na utulivu.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya yamegawanyishwa katika vijijumba ili viweze kuwa vya kukodi.

Haya ni majumba ya mali isiyohamishika. Majumba haya ni ya kifahari na yanaonekana kuwa bei ghali. Mazingira ya majumba haya yanaonekana kuwa safi.

Jumba hili ni kubwa na linaonekana kuwa la bei ghali. Jumba hili lina nyasi iliyokatwa vizuri na maua yaliyohudumiwa pia vizuri. Jumba hili linapendeza.

Hili ni duka kuu linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza matunda. Tunda hili ni nanasi.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti, zilizopangwa kwenye rafu, kwa njia uliona mpangilio. Wanunuzi wako kwenye foleni, wanahitaji kuhudumiwa.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwa njia unaopendeza. Hii ni sekta ya kuuza nyama.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii haswa ni sekta ya kuuza bidhaa za kuimarisha usafi wa meno. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia iliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza bidhaa za maziwa, na zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti. Hii haswa ni sekta ya kuuza bidhaa za usafi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio kwenye rafu.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii haswa ni sekta ya kuuza bidhaa za upishi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti. Hii ni sekta ya kuuza bidhaa haswa keki. Bidhaa hizi zinapendeza na wanaonekana kuwa tamu.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuaji wa bidhaa za aina tofuati tofauti. Hii ni sekta haswa ya kuuza baiskeli. Baiskeli hizi ni za aina tofauti tofauti na rangi tofauti.

Hili ni duka kuu ,ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta haswa ya kuuza vinywaji. Vinywaji hivi ni vya aina tofauti tofauti na bei zao zimeonyeshwa.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia uliyo na mpangilio na njia unaovutia. Bidhaa hizi haswa ni chakula.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina, tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza, vitu vya watoto vya kucheza. Vimepangwa kwenye rafu, kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka kuu linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza bidhaa za kufanya usafi. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia iliyo na mpangilio.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti ,bidhaa hizi zimepagwa kwenye rafu kwa njia uliiyo na mpangilio na unaovutia. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu. Duka hili ina bidhaa za aina tofauti tofauti haswa ambazo ni maziwa, umepangwa kwenye rafu kwa njia yenye mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ulio na mpangilio unaovutia.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzajin wa bidhaa tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza bidhaa za jikoni. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti. Bidhaa hizi zimeapangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio. Duka hili ni safi sana.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaovutia. Duka hili ni safi sana.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti, tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia uliyo na mpangilio. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu, duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizo pangwa kwenye rafu, kwa njia ulio na mpangilio. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti tofauti. Hii ni sekta ya kuuza mikate. Mikate hizi ni za kampuni tofauti tofauti na zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka kuu, duka hili lina bidhaa za aina tofauti, tofauti zilizopangwa kwa njia ulio na mpangilio. Hii ni sekta hasa ya kuuza bidhaa za shambani.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti, zilizopangwa kwenye rafu kwa njia uliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafuu kwa njia iliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na zingine ndani ya barafu kwa njia uliona mpangilio. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza sana.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina vifaa vya aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kwa njia ulio na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu lililona bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia uliona na mpangilio. Kuna wanunuzi wawili na mfanyikazi mmoja.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu kwa njia uliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu lililo na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia ulio na mpangilio. Kuna mashine ya kufua iliyo ya kampuni ya LG.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu kwa njia uliyo na mpangilio. Duka hili ni safi.

Hili ni duka kuu la Carrefour. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti, ambazo zimepangwa kwa rafu kwa njia ulio na mpangilio. Bidhaa hizi zimepangwa katika vipande tofauti tofauti, ili kuwapa wanunuzi kazi rahisi.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu, kwa njia ulio na mpangilio.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa njia uliyo na mpangilio na unaopendeza.

Hili ni duka kuu. Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti, zilizopangwa kwa njia ulio na mpangilio. Bidhaa hizi haswa ni za jikoni.

Duka hili kuu linaonyesha bidhaa tofauti tofauti, zilizopangwa katika rafu kwa njia iliyo na mpangilio. Duka hili ni safi sana.

Bidhaa zimepangwa vizuri katika duka hili kuu. Kwa rafu, kwa njia iliyo na mpangilio. Duka hii ina wafanyikazi tofauti. Moja wao amesimama hapo ndani. Duka hii ni safi sana.

Hili ni duka kuu ambalo lina bidhaa mingi sana. Bidhaa hizi zimepangwa katika rafu kwa njia ulio na mpangilio unaopendeza. Bidhaa hizi ni za aina tofauti tofauti.